Ndani ya jiko hili kubwa la hotelini limepakwa rangi nyeupe na kuna mifereji za maji na sink ziko hapo. Kando kuna miti mikubwa ya matawi ya kijani na mawe yamepangwa hapo.

Kati kati ya bahari hii kuna shua limoja halina mtu ndani, mawimbi yanapiga kwa kasi, kando kuna mchanga mweupe na uchafu unaonekana.

Wanaume hawa wawili wamevalia kofia kwa vichwa vyao. Mmoja amevaa kanzu nyeupe, mwengine shati ya nyekundu na ameshikilia mkongojo kwa mkono wake. Ukuta huu umepakwa rangi nyeupe.

Ndani ya kanisa hili likubwa limepigwa rangi nyeupe. Wamama kwa wababa na watoto wamesimama. Mbele kuna maua ya rangi ya kijani na benchi za kukalia.

Juu ya meza hii, kuna sanamu zimewekwa hapo, zimevalishwa nguo za rangi ya kijani. Mbele kuna bakuli ya nyekundu imeekwa hapo na ukuta huu umejengwa kabisa na mawe.

Nje ya hoteli hii yenye iko kando ya baharini, kuna vitanda vya kupumzikia. Mbele kuna miti ya minazi mikubwa mikubwa. Na kuna vibanda vimejengwa kwa makuti na msikiti uko mbele, umepakwa rangi nyeupe.

Kwenye duka hili likubwa kunauzwa bidhaa tofauti za nguo kuna taulo, marindi na suruali limevalishwa wadoli. Kuna vitu vya kupangia nguo hizo.

Kando ni ufuo wa baharii na vibanda vimejengwa kwa makuti, chini yake kuna vitanda vya kupumzikia viko na mbao, mbele kuna watu wanaonekana na miti ya minazi mirefu.

Mama huyu ameshikilia mwavuli mkubwa. Kando kuna wanaume 𝑤𝑎mesimama na watoto na kunauzwa bidhaa tofauti. Mbele kuna miti mikubwa mirefu ya matawi ya kijani.

Kando ya ufuoni wa bahari huu kuna watu wanaonekana kwa mbali mbele kuna miti ya minazi mirefu na mti aina tofauti tofauti kuna kibanda kiko hapo na kina taa na kitanda cha kijipumzikia.

Kando ya uwanja huu mkubwa kuna ndege iko hapo. Wanaume wawili wanaelekea ndani. Mbele kuna gari liko hapo na nyumba ndogo inayoonekana kwa mbali na miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani.

Mwanaume huyu amesimama amevalia shati nyeupe anashika nguo kando na chandarua kimeekwa hapo. Mbele kuna kichaka kikubwa cha matawi ya kijani na minazi mirefu.

Hoteli hii kibwa ukuta wake umepakwa rangi mapaa yake yamejengwa kwa makuti mbele kuna viti na meza zimewekwa hapo yakukalia kando yakekuna miti mirefu ya minazi.

Gari hili likubwa la trela nilaelekea kuingia, kando kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani, nyuma kuna majumba yanayoonekana kwa mbali.

Msikiti huu mkubwa. Madirisha na mlango imepakwa rangi nyeupe. Mbele kuna bendera. Kando kuna maua.

Kwenye bahari hii kubwa kuna mashua mawili yamebeba watu wengi ndani. Kando kuna miti ya matawi ya kijani na minazi mirefu mirefu.

Wasichana hawa ni wachezaji wa mpira. Mmoja ameushikilia amevalia vinyasa vidogo na shati. Nyuma kuna wanaume wamesimama wanatazama.

Nje ya msikiti huu mkubwa, uliopakwa rangi nyeupe madirisha ni rangi nyekundu, wanaume wameketi nje wengine wamelala kando kuna mti mkubwa wenye matawi ya kijani.

Wanawake hawa wamesimama wamejitanda kwa uso zao, chini wamevalia buibui. Mmoja ako na miwani ameziekeza juu ya kichwa na wamenyorosha mikono juu.

Picha hii imechorwa mchungaji Ezekiel. Kando kuna sakramenti imewekwa kwenye glasi. Kumeandikwa maandishi makubwa makubwa.

Katikati ya uwanja huu mkubwa, kuna ndege imeegeshwa hapo. Kando kuna watu wanaowekelea mzigo ndani. Kando kuna magari.

Kwenye ukuta huu mweupe kwengine kumepigwa rangi nyekundu kumeandikwa maandishi makubwa na madogo, kando kuna kaa baji imechorwa.

Kibao hiki kikubwa kimeandikwa maandishi ya kuonyesha kuna kanisa mbele. Nyuma kuna vibanda na miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani.

Wanaume kwa wanawake wameshikilia karatasi kubwa iliyoandikwa mahandishi. Wamevalia barakoa kwa midomo yao na kofia kwa vichwa. Kando kuna miti mikubwa mirefu ya matawi ya kijani.

Ndani ya chumba hiki kuna kinanda juu ya meza. Kando kuna boksi 𝑙𝑎 barafu, mbele kuna mizigo 𝑧𝑖meekwa.

Ndani ya chumba hiki cha maonyesho kuna mashua yameekelewa juu ya mameza iko na mkeka umeekelewa na viti ziko hapo kando.

Wanaume hawa na wanawake wamesimama wanashangilia wana furaha mno. Wamevalia kofia nyeusi, nyekundu na nyeupe. Mikono zao zimeshikilia bendera ya Kenya na tarumbeta.

Kando ya ufuoni mwa baharini, kuna uchafu uchafu. Mbele kuna kichaka kikubwa cha matawi ya kijani. Kuna kibanda kidogo kinaonekana na ukuta.

Tukutuku hii limeegeshwa kando limepakwa rangi ya kijani na kuna mwanaume amesimama kando ameegemea kwenye ukuta 𝑤𝑒𝑛𝑦𝑒 umechorwa maandishi.

Shua hili limebeba watu ndani wengine wamesimama, kando kuna maghorofa makubwa makubwa. Mapaa yake yamejengwa kwa makuti imepakwa rangi nyeupe, mbele kuna miti ya matawi ya kijani.

Ndani ya duka hili kubwa, sanamu hizi zimevalishwa suti na zinauzwa. Mbele kuna masharti yamewekwa na viatu.

Ndani ya duka hili kuu wahudumu wameketi wengine wamesimama wanafungia watu bidhaa wanazo nunua kando kuna vikapu vya kubebea vitu.

Kando ya ufuoni mwa baharini, mwanamme mmoja amesimama, amevaa kofia, chini amejifunga maleso. Kando kuna vibanda vililivyojengwa kwa mapaa ya makuti, zinakaa zimebomoka, mbele kuna miti mirefu ya minazi.

Wanawake hawa, na mwanamume mmoja wamesimama wanauzia watu nguo, kuna hema zimepangwa hapo. Ndani kuna vyuma vimepitishwa na hangers za kushikilia mashati na marinda hayo. Kando kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani na vibao vimeandikwa maandishi.

Ndani ya duka hili kubwa na nilisafi kuna bidhaa tofauti tofauti zinauzwa. Kuna soksi blender na vitu kadhalika.

Barabara hii kuna gari lidogo linalokuja, kando kuna watu wamesimama mbele kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani. Miti za stima zimepita hapo kuna majumba yanayoonekana.

Gari hili kubwa la trela limebeba forklift juu yake. Kando kuna magari mengine ya lori. Mbele ni ufuoni mwa baharini na kuna mti mkubwa mrefu wenye matawi ya kijani.

Ndani ya duka hili kuu ya kuzuia bidhaa tofauti tofauti, Kuna mashini ya kufulia kuna microwave na vitu kadhalika.

Shua hili limebeba wamama watatu wenye wameketi na baba mmoja amesimama amevalia kinyasa na shati nyeupe, na ameshikilia mti, wako katikati ya bahari.

Juu ya meza hizi kubwa kumepangwa masahani, mabakuli na mabeseni na vyombo zengine kadhalika za rangi aina tofauti tofauti kuna nyeupe na rangi engine.

Ya ofisi hii kubwa wanaume na wanawake wamesimama, kando kuna viti, watu wengine wameketi na kuna tarakilishi juu ya meza na feni.

Nje ya msikiti huu mkubwa wenye umepigwa rangi nyeupe. Mbele kuna chandarua na watu wamesimama chini yake wamevalia kanzu na kofia kwa vichwa vyao.

Mama huyu amevaa buibui nyeusi na amebeba mzigo kwa mgongo wake, mbele kuna watu wanaonekana kando kando kuna maghorofa marefu marefu

Barabara hii ya kupitia magari imejengewa juu ya bahari, kando kuna miti mikubwa yenye matawi ya kijani, majumba yanaonekana kwa mbali na gari.

Kanisa hili kubwa limepakwa rangi. Geti yake ni nyeusi, kimbele kidogo kuna maua ya rangi ya kijani na miti mirefumirefu. Juu kumeandikwa maandishi makubwa makubwa.

Kando ya ufuoni mwa baharini kuna uchafu uliokuwa juu ya mchanga, kuna miti mikubwa mirefu ya minazi na vibanda. Paa ni ya makuti na ukuta umepakwa rangi nyeupe. Katikati mwa baharini, mawimbi yanapiga kwa kasi.

Lori kubwa hii ya trela inawekelewa mzigo wa bogi kando kuna mengine yamepangwa juu yake ya rangi aina tofauti, kando kuna maandishi yamechorwa.

Mzunguko huu wa magari katikati kumepandwa maua ya rangi ya kijani. Kando kuna matatu, teksi zinazopita. Mbele kuna kanisa kubwa linaloandkwa maandishi kando kuna miti mikubwa yenye matawi na minazi.

Kando ya barabara hii kuna gari linaloonekana kwa umbali. Mbele kuna meza, vikapu, viondo, standi za kuekea viatu ziko hapo zinauzwa, uteo, kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani.

Kando ya ufuoni mwa baharini huu kuna minazi mirefu, mbele kuna kichaka kikubwa kenye matawi ya kijani kuna majumba yanaonekana madogo madogo na barabara imepita katikati.

Mashua haya mawili yamebeba watu wengi, wengine wameketi wengine wamesimama. Yako katikati ya baharini.

Kanisa hili ni kubwa geti lake ni nyeusi , kando kuna mti mirefu yenye matawi ya kijani . Kuna tank kubwa imewekelewa juu na waya za stima zimepita kando.

Kivukio hiki cha feri kimebeba watu wengi na magari. Kandokando ya baharini kuna majumba makubwa marefu na miti zinazoonekana kwa mbali.

Kando ya ufuoni wa bahari huu, kuna miti mikubwa, maua ya matawi ya kijani mengine rangi ya nyekundu. Mbele ya bahari hiyo, kuna mawimbi yanapiga kwa ukali.

Nje ya ofisi hii mhudumu ameketi kwa kiti, ameshikilia fomu kwa mkono wake anaeleza wamama waliosimama, wengine amejitanda na wengine wamejifunga kitambaa kwa kichwa vyao. Juu ya meza hiyo kuna makaratasi mengine yameekelewa hapo mbele kuna watu pia.

Wachezaji hawa wanaume wamevaa shati na kinyasa nyeupe. Nyuma kuna basi na ukuta huo umechorwa bendera ya Kenya, miti mirefu iko nyuma.

Juu ya meza hii kumetandikwa kitambaa. Juu kuna sahani yenye matunda aina tofauti tofauti, kuna ndizi, machungwa, apple , maembe, mbele kuna vyakula viko kando.

Wanaume hawa wamesimama wengine wamevaa kofia kuna mikrofoni zimewekwa hapo, nyuma kuna ukuta mrefu wenye umeandikwa maandishi.

Ni ya kuingia hotelini. Mbele kuna vibao zimeandikwa maandishi. Kando kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani na minazi mirefu kabisa.

Ndani ya hoteli hii kubwa kumewekwa milingoti nyeupe. Juu ya paa kumejengewa na makuti. Mbele kuna watu wanaonekana. Kando kuna miti ya matawi ya kijani.

Kando ya ufuoni mwa baharini huu, mazingira haya ni machafu. Kuna watu wanaonekana kwa mbali. Vibanda zimesimama zimejengwa kwa makuti. Kuna miti ya minazi mirefu na zingine za matawi ya kijani.

Ndani ya msikiti huu mkubwa umepakwa rangi nyeupe. Chini sakafuni ni safi mno, kwa ukuta kumeekelewa picha aina tofauti na kuna saa.

Kivukio cha feri hii kubwa imebeba watu na pikipiki zinatoka zikielekea na magari kandokando kuna majumba makubwamakubwa.

Inje ya ghorofa hii iliyoekewa mapambo yanayowaka taa kando kuna hema zilizo pangwa hapo. Mbele kuna magari madogo ya texi la taa inayomulika.

Kijana huyu mchezaji amevaa shati nyeupe na kinyasa kifupi, amekaa chini kwenye mchanga huu wa kiwanjani, kando kuna watu wanaonekana kwa umbali na ukuta wenye umepakwa rangi ya bendera ya Kenya.

Wanaume hawa wamesimama, mmoja ameketi. Wameshikilia kalamu na karatasi kwenye mikono yao. Juu ya meza hii kuna tarakilishi na waya, na kando kuna watu wengi.

Kando ufuoni mwa baharini huu, kuna mtu amepiga magoti ameegemea tairi. Mbele kuna ghorofa imepakwa rangi nyeupe na inaendelea kujengwa. Kuna mti wa mnazi mrefu na miti ya kijani.

Gari hii kubwa imefurika maji kila mahali. Kando kando kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani na nyumba zinazoonekana kwa mbali.

Raila Odinga amesimama ameekezewa mikrofoni, amenyorosha mkono wake juu. Kando kuna watu wamefurika wakimshangilia wamevalia kofia za ODM. Mbele kuna majumba makubwa marefu.

Mwanamume huyu ameketi ni Raila ameekewa maikrofoni zinamegeza, kando wengine wamesimama na kuna viti, tarakilishi kwenye meza hiyo.

Chini ya mti huu mkubwa wa matawi ya kijani wanawake kwa wanaume wamesimama wamevalia nguo nyeupe mbele kuna spika imewekwa hapo kando kuna majumba makubwa.

Uwanja huu mkubwa umefurika watu wamama kwa wababa na watoto wanaoshangilia. Kando kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani na majumba yanaonekana kwa mbali.

Nje ya msikiti huu mkubwa wanaume wameketi nje, kando kuna maghorofa yamejengwa mbele kuna miti mikubwa mirefu na waya za stima zimepita apo karibu.

Bridge imetengenezwa katikati ya bahari hii kubwa yenye maji yamefurika kila mahali. Katikati kuna mashua yako hapo yamebeba watu na mawimbi yanapiga.

Kwenye hema hii kubwa ya rangi nyeupe na nyekundu, watu wameketi kwenye viti, wengine wamesimama wamevalia suti nyeusi na mashati meupe na barakoa kwa midomo zao.

Katikati ya baharini hii, kuna hoteli imejengwa kwa makuti. Kando kuna shua na kwa mbali kuna miti zinaonekana ya matawi ya kijani.

Gari la moshi hili limesimama la kubebea abiria. Nje, askari wamesimama na kuna watu wanaoelekea kuingia ndani.

Bahari hii kubwa imefurika maji kila mahali. Katikati kuna shua limoja limetengenezwa. Kando kuna kama ngazi ya kupandia juu.

Ndani ya chumba hiki kikubwa, kuna sakafu imetandazwa chini ya rangi ya kijani. Kuna viti na mashini, chandarua kimeekwa hapo na vitu kadhalika.

Mji mdogo huu wa Voi kuna magari tofauti texi , matatu, lori zinaelekea. Watu wanatembea, kuna ghorofa refu kubwa ya hoteli.

Msikiti huu mkubwa umepakwa rangi nyeupe, juu ni kaa unaendelea kujengwa, umeviringwa na miti. Inje kuna gari lidogo la teksi limeegeshwa hapo. Kando kuna miti mikubwa mirefu ya matawi ya kijani.

Ufuoni mwa baharini kuna mwanaume anayekimbia, mbele kuna watu wanaonekana pia kuna neti iliyofungwa ya kuchezea mpira wa wavu. Miti ya minazi ni mikubwa mirefu inayopigwa na upepo.

Wanaume kwa wanawake wamejazana mahali hapa wamesimama na wengine wameketi. Mmoja amefunga bendera ya Kenya kwa mgongo wake, wengine wamevaa kofia kwa vichwa vyao. Nyuma kuna miti mikubwa mirefu inayoonekana.

Wanaume kwa wanawake wengine wamesimama na kuketi, wako mahali hapa. Juu ya meza hii kuna fomu, simu wengine anaandika. Kando kuna miti mirefu yenye matawi ya kijani na gari na majumba.

Kando ufukoni mwa baharini kuna mizigo mbili zimewekwa hapo. Mbele kuna miti mikubwa ya minazi na zengine za matawi ya kijani, na vibanda viko hapo, mapaa yake ni ya makuti.

Kati ya barabara hii kuna tukutuku inayopita, mbele kuna magari madogo yanayoonekana, kando kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani na ukuta mkubwa.

Nje ya nyumba hii inayoonekana iko peke yake kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani na minazi mirefu kabisa. Mchanga huu unaonekana ni wa baharini.

Ndani ya msikiti huu mkubwa wanaume wameketi kwa viti watoto wameketi chini sakafuni na wanawake. Mbele kuna watu wamesimama na maua yako hapo.

Watoto hawa wawili wameshikilia mkono wanatembea. Mbele kuna watu pia wanaonekana kwa mbali. Kuna maghorofamaghorofa kandokando ya barabara hii na miti ya minazi na magari.

Ufuoni mwa baharini hii kwenye mchanga huu safi inaonyesha kuwa kuna miguu ya watu imeenda ikikanyagakanyaga. Katikati ya maji haya mengi kuna mashua ndogo.

Nje ya jumba hili kubwa la museum kuna mti mkubwa wa matawi ya kijani, kando kuna jumba limepakwa rangi nyeupe, barabara iko na takataka kidogo.

Baba huyu anatembea kwenye njia.,amevaa shati ya bluu na kofia. Kando kando kuna miti mikubwa mikubwa yenye matawi ya kijani. Mbele kuna ghorofa imepakwa rangi nyeupe na mbuzi wamelala kwa barabara.

Ndani ya ofisi hii kubwa wauguzi wameketi wengine wakiwa wamesimama na wamevalia shati nyeupe chini nguo nyeusi mwengine amejitanda mtandio wa nyekundu.

Barabara hii ni safi haina mtu, kando kuna miti mikubwa mikubwa mirefu ya matawi ya kijani. Kuna miti za stima na minazi na vibao zimeandikwa maandishi.

Rais wetu wa Kenya Wiliam Ruto amesimama hapa mbele na bibi yake kando kuna jaji nyuma yake watu wanamtazama na hema ziko hapo zimepangwa.

Vikapu hivi kumeekewa samaki aina tofauti za perege. Kando kuna mchanga na ni pasafi mno na mbao zimeekwa hapo.

Hoteli hii kubwa yenye imejengwa mapaa yake ya makuti. Kando, kuna maua aina tofauti tofauti, miti za minazi mirefu na miti zingine za matawi ya kijani.

Meli hii kubwa nyeupe ishaatua, imewekwa kando inatua mizigo. Mbele kuna magorofa marefu.

Ndani ya ofisi hizi kubwa zimepakwa rangi nyeupe na madoido madoido yamechorwa. Kuna mwanaume mmoja ameketi kwa benchi kwa ukuta kumeandikwa maandishi tofauti.

Kando ya ufuoni mwa baharini kuna mashua yameegeshwa kando, vibanda ziko hapo zimejengwa kwa makuti na nyasi za rangi ya kijani na maua.

Wasichana hawa wamevalia vinyasa na mashati wengine wamesima, wengine wakiwa wamechuchumaa wako katikati ya uwanja ni wachezaji mpira na kando kuna watu wa kuwashangili. Miti mirefu iko hapo kando ya matawi ya kijani.

Msikiti huu mkubwa umepakwa rangi nyeupe inje ya geti kuna mbaba amesimama anayeingia, mbele kuna mti mkubwa mrefu wa matawi ya kijani na gari lidogo limeegeshwa hapo kuna tukutuku inayoonekana kwa mbali kidogo.

Ndani ya kanisa hili, wanaume kwa wanawake wamesimama wengine wameshikilia microphone kwa mkono. Mbele kuna matawi na maua ya kijani.

Kando ya ufuoni mwa baharini huu, mwanaume mmoja amesimama anatazama maji na mawimbi jinsi yanavyopiga. Kwenye mchanga huu kuna miguu ya watu imeenda ikikanyaga inaonyesha.

Kando ya ufuoni mwa baharini kuna hoteli imejengwa kwa makuti ndani kumeekwa viti na meza za kukalia. Kuna miti mirefu mirefu ya minazi na bahari imejaa maji na mawimbi yanapiga kwa ukali.

Chumba hiki cha ofisi, wasichana kwa wanaume, wamevaa shati nyeupe, wengine wamevalia suti na nguo kadhalika. Juu ya meza hii kuna tarakilishi na mmoja anaishughulikia.

Mama huyu mrefu amevalia nguo nyeusi. Ako ndani ya duka kuu linalouza bidhaa tofauti. Kuna magodoro yamepangwa hapo, viatu, kofia na pampers .

Nje ya msikiti huu mkubwa, sheikh amesimama kando. Amevalia kanzu na kofia juu. Wanaume hao wengine wameketi chini kwenye sakafu.

Mwanaume huyu mmoja amesimama. Anatazama gari la moshi linalopita na kubebea watu. Kando kuna kichaka kikubwa cha matawi ya kijani.

Kivukio hiki cha feri kimetua mwisho. Pikipiki ndizo za kwanza kutoka alafu watu wafuatie ,kando kuna maji yamefurika mno, mbele kuna majumba ya ghorofa.

Wanawake hawa wanne wamesiama wanacheza densi. Wamejifunga maleso kwa viuno vyao, mikononi wamevalia shanga. Kuna watu nyuma wanaowatazama na ukuta huu mkubwa hotelini umepigwa rangi nyeupe. Kando kuna maua.

Msikiti huu mkubwa umepakwa rangi nyeupe na nyeusi kwa mbali. Chini, kumetandazwa masakafu. Kwa ukuta, kumechorwa maandishi ya Kiislamu.

Kando ya ufuoni mwa baharini kuna hema iliyoekwa, chini yake kuna viti vya kukalia vya kupumzikia. Kando kuna miti mirefu ya matawi ya kijani na minazi. Kuna vibanda zilizojengwa kwa makuti.

Kando ya uwanja huu mkubwa kumeekelewa hema nyeupe. Chini kuna sakafu. Wanaume wameketi wamevalia kanzu, kofia wengine wamejifunika mtandio. Kando kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani.

Wanaume kwa wanawake wako ndani ya duka hili likuu linalouzia bidhaa tofauti tofauti. Mwengine anasukuma troli imejaa vitu za kununua.

Wasichana hawa warefu wamevalia vinyasa na mashati. Wanacheza mpira wa pete wameushikilia kwa mkono wanakimbizana. Kando kuna watu wameketi wanaowashangilia.

Wanaume hawa wameketi kwa viti, wamevaa mashati meusi na vikoi wamejifunga vyekundu na kofia kwa vichwa vyao. Wanapiga ngoma, kwa shingo wamevalia mikonge. Kando kuna watu wanaowatazama.

Kando ya ufuoni mwa baharini huu, kuna vibanda vilivyojengwa mapaa yake ni ya makuti. Chini zimejengwa kwa mlingoti, zingine zinaonekana zimebomoka. Na kuna mwanamume anayetembea amebeba mfuko kwa mkono wake na mti mkubwa mrefu wa matawi ya kijani.

Ndani ya bahari hii kuna maboti, mashua. Watu wanaoogelea, watoto kwa watu wakubwa. Kuna wengine wamesimama kando na mawimbi yanapiga.

Kando ya ufuoni mwa baharini kuna mchanga, juu yake kuna uchafu mwingi, katikati ya maji haya kuna mashua na mawimbi yanapiga, mbele kuna watu wamesimama.

Hapa ni ufuoni mwa baharini. Kuna maji, kando, kuna minazi mirefu na watu wamesimama kando kando na kuna matawi ya manjano.

Katika mji huu kuna manyumba marefu ya ghorofa, yamepigwa rangi ya nyeupe na mabati ni ya buluu. Kando kuna bahari inaonekana kwa umbali na barabara ya kupitia magari.

Msikiti huu mkubwa mrefu umepigwa rangi nyeupe. Juu kuna bendera inayopepea, kandokando kuna magorofa mengine na juu yake kuna mti wa mnazi.

Katikati ya uwanja huu wanaume wamesimama wamepiga mviringo wameshikilina kwa mabega. Kando kuna watu wamefurika wamejaa wanatazama wachezaji hawa .

Kando ya bahari hii juu kuna kibanda cha makuti kuna, minazi mirefu na miti mikubwa yenye matawi ya kijani.

Tukutuku hili linaendeshwa kwenye barabara. Kando kuna maji maji yako hapo, kuna miti pia mirefu mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani, kuna mnazi, kuna jumba linaloonekana kidogo na kuna kichaka kikubwa pia.

Kando ya ufuoni huu mwa baharini kuna uchafu umeekwa. Mbele kuna mawimbi yanapiga kwa kasi.

Hapa ni ufuoni mwa baharini. Kuna mchanga mweupe na kuna miguu ya mtu imeenda ikikanyaga, imechora venye amekanyagia hapo.

Kuna sanamu imeegezwa hapo mbele yake kuna maua maua. Kuna pipe ya mfereji imepitishwa juu yake kuna nyasi nyasi.

Kwenye bahari hili, mawimbi yanapiga kwa ukali, mbele kuna mchanga wa bahari, katikati tunaonyeshwa kuna shua lidogo.

Watu hawa wwngi wenye wamevalia kanzu rangi tofauti tofauti na kofia wamepiga maagoti chini wakaekelea vichwa vyao kwenye sakafu wanaswali.

Hapa ni ufuoni mwa baharini, kuna mchanga mweupe kando kuna vibanda vyenye makuti kuna miti mirefu yenye matawi ya kijani na kuna miti ya minazi mirefu .

Kwenye bahari hii kuna shua liko juu ya maji. Watu wamekalia ndani wanaume kwa wanawake na kuna bendera ya Kenya inapepea.

Hapa ni ufuoni mwa baharini, tunaonyeshwa kuna mtu amesimama anaenda akifanya usafi, mbele kuna mtoto anakimbia, nyuma kuna kibanda, na pia kuna minazi mirefu mirefu.

Hapa ni ufuoni mwa baharini mbele kuna maji mengi sana na mawimbi inayooshwa nyuma kuna vibanda na mahali pakupumzikia kumewekwa viti, kuna mti mkubwa ya matawi ya kijani na kuna minazi mirefu mirefu.

Ndani ya chumba hiki mwanaume amesimama amevalia suti, kwa mkono ameshikilia maikrofoni, nyuma kuna karatasi imeandikwa maandishi makubwa makubwa na kuna bendera ya Kenya.

Kando ya barabara hii ya kupita kuna mti mkubwa mrefu wenye matawi ya kijani, kuna vibanda na kuna geti ya nyekundu, ukuta umepakwa rangi nyeupe na kuna maua ya majani ya kijani.

Nje ya nyumba hili la ghorofa kuna minazi mirefu, kandokando kuna miti mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani. Kuna taa ndogo ndogo za nje, kuna maua pia.

Kwenye duka hili vitu zimepangwa vya watoto kuchezea, kuna wadoli na vitu kadhalika, kuna gari la mtoto la kumbebea. Mbele kuna watu na mlinzi wamesimama.

Penye bahari kuna kivukio cha feri kimebeba magari juu ya watu. Kando yake kuna miti ya minazi na miti mikubwa mikubwa yenye matawi ya majani.

Barabara hii kuna matatu tukutuku na magari madogo, mengine yamepambwa maua, kando na jumba refu na kuna miti ya stima pia.

Kwenye bahari hii kubwa kuna mashua yako juu hapo katikati ya maji. Mawimbi yanapiga kwa kasi. Kando ya ufuoni mwa baharini kuna mchanga mweupe.

Chumba hiki, kuna piano na waya waya. Mbele kuna boksi la kuekea barafu. Kuna mizigo imeegeshwa hapo kando. Chini kuna sakafu.

Huyu anasalimiana na Uhuru Kenyatta aliyekuwa raisi wetu wa jamhuri hii yetu ya Kenya, kando kando kuna watu wamesimama.

Ndani ya ofisi hii wanaume kwa wanawake wameketi kwenye viti. Juu ya meza hizo kuna tarakilishi. Kwa ukuta kumeenda kukiandikwa maandishi ya kukuelekeza mahali unataka kufika na kuna wahudumu pia.

Katika msikiti huu mwanaume mmoja amesimama kwenye mlango anaingia ndani. Ameeka mikono yake nyuma. Nje kabisa kuna mama amejifunga leso chini na juu akajifunika. Kando kuna miti mirefu.

Mwanamme huyu amesimama nje ya trela hii yenye imebeba bogi likubwa nyuma yake, kando kuna magari mengine na kuna vijinyumba.

Kando ya ufuoni mwa baharini kuna watu wamesimama, kuna maji yanapiga mawimbi. Kando kuna minazi mirefu na jumba nyeupe na kuna kichaka chenye matawi ya kijani.

Vyombo hivi vya mabogi vimepangwa juu ya mwenzake baada, kando kuna gari liko hapo linaonekana kwa mbali.

Juu ya kibanda hiki kuna sanamu ya mtu na mtoto. Kandokando kuna maua , mbele ya mlango huo kuna mishumaa zimeweka zinawaka na kuna mbao kando.

Tukutuku hili dereva ameketi mbele. Kando kuna bodaboda inayopita, kuna miti mirefu ya matawi ya kijani, kuna kivukio cha daraja. Mbele kuna magari.

Barabara hii kuna tukutuku ,magari madogo na inaonyesha ni usiku mataa zimeakishwa. Mbele kuna msikiti mkubwa, kuna maghorofa makubwa makubwa kando yake na watu wanavuka barabara.

Msikiti huu nje umewakishwa taa na umepakwa rangi nyeupe, kando kuna magorofa marefu marefu, juu kuna mawingu, mbele kuna maua.

Nje ya jumba hili la ghorofa kubwa kumeegeshwa gari chini yake. Mbele kuna maua ya rangi ya kijani, huku kwengine kumechorwa chorwa kwenye ukuta.

Gari hili la trela limeekelewa mzigo wa bogi na kandokando kuna mabogomabogi mengi.

Basi hili kubwa limesimama kando ya barabara, mlango umeachwa wazi, nje kuna mbaba mmoja amesimama na wamama wamesimama, kando kuna vibanda na kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya kijani.

Gari hili likubwa la trela imebebeshwa mizigo imefungwa na nylon nyeusi na mikanda. Mbele kuna kibanda cha mabati.

Wanaume hawa wameketi wameshikilia kalamu kwenye mikono zao wanaandika kwenye karatasi, wengine wamesimama. Juu kuna simu imewekwa kwa meza, nyuma kuna kabati.

Shua hili ni kubwa, liko juu ya maji, limefungwa makamba makamba, liko na hema juu yake, ndani kuna watu wachache wamesimama.

Ndani ya msikiti huu wanaume wameketi wamevalia kanzu na kofia kwa vichwa vyao na mmoja amesimama kando. Kando kuna madirisha makubwa makubwa na feni juu inapepea.

Hapa ni ufuoni mwa baharini na kuna mchanga mweupe, kando kando kuna majani majani meusi, katikati kuna lishimo lidogo tu.

Nje ya ofisi hii watu wameketi, wengine wamesimama, wanangoja kuhudumiwa huko ndani. Na kuna askari gongo amevalia kofia, sweta nyeusi.

Ndani ya bahari hii kubwa, watu wanaonekana kwa mbali wakiogelea, na mawimbi makali yanapiga. Kando kuna kibanda kikubwa, juu yake kina makuti, kuna viti za kukalia, kando kuna minazi mirefu na mti mkubwa kwenye matawi ya kijani.

Mume huyu mwenye ameketi amevaa shati nyeupe, ameekelea mkono wake kwenye mashini na kwenye meza kuna tarakilishi. Kando kando wababa wamesimama wengine wamevalia suti wanamtazama.

Kwenye uwanja huo ndege imesimama watu wanaabiri, mwingine amevaa koti ya rangi ya kijani. Kando kuna vitu vya rangi nyekundu na nyeupe, mbele kuna miti ya matawi ya rangi ya kijani.

Mawimbi yanapiga kwenye bahari hii kubwa. Kando kuna miti unaonekana yenye majani ya rangi ya kijani.

Kwenye chumba hiki cha kuhudumia watu. Wanaume wamesimama wamevalia suti na mashati meupe. Kwa meza kuna tarakilishi, watu wanazitazama wakizitumia na kuna mfuko umeekwa juu ya meza.

Juu ya bahari hii kuna mashua kadhaa yenye yamebeba watu juu yamefunikiwa viandarua na kamba kamba kando. Watu wameketi ndani wengine wanaogelea.

Nje ya msikiti huu mkubwa umepakwa rangi nyeupe. Mbele kuna sanamu imepakwa rangi tofauti tofauti.

Hoteli hii imejengwa kwa makuti. Katikati, kuna miti mirefu na kuna minazi. Kumeekwa viti vya kukalia na meza.

Kwenye bahari hili katikati, kuna shua moja linaloonekana kwa umbali. Kando ya maji haya mawimbi yanapiga kwa kasi na kuna mchanga chini yake.

Vyakula hivi vimepakuliwa kwenye bakuli, kuna mahamri, kuna sambusa, kuna pilipili, kuna keki katikati na kuna glasi zimeekwa hapo kando.

Wachezaji hawa wa mpira wako kwenye uwanja kando ya goli. Mbele kuna watu wengi wanaowashangilia wamefurika.

Ndani ya ofisi hili wanaume wawili wameketi wamevalia suti, mama mmoja amesimama ako na tarakilishi anaitazama akibonyeza bonyeza, kando yake kuna wanaume wawili wamesimama wanatazama tarakilishi hiyo kuna meza na kuna vibofu zimepangwa. Kwa ukuta kuna maandishi yameandikwa andikwa.

Kwenye chumba hiki kunaonyeshwa kuna mtu ameketi amevaa kofia, amewekwa maua kwenye shingo, kando ya mkono wake ameshikilia maua.

Kwenye bahari hili maji haya yanapiga mawimbi kwa ukali. Katikati kuna mashua, kando kuna mchanga huko ndani ya maji.

Kwenye barabara hii kuna magari ya matrela na lori nyuma zinafuatana unyo kwa unyo. Kando kuna manyasi ya rangi ya kijani.

Kando ya majumba haya ya gorofa, kuna vibanda vya makuti. Mbele kuna watu wanaotembea, wengine wameketi kwenye daraja hilo, kando kuna miti mirefu mirefu.

Kwenye bahari hii juu yake kuna kivukio cha feri kimebeba watu juu na magari. Kando kuna majumba yanaonekana na miti mikubwa mikubwa.

Hii ni hoteli imepigwa rangi nyeupe. Kando kuna taa na hii ni njia ya kupita ya kutembea. Chini kuna nyasi za kijani.

Wanaume ambao wamevaa kanzu, wengine wamepiga magoti na vichwa zao wameekelea kwenye zulia wanaswali. Wengine ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Nyuma kuna miti mikubwa mikubwa.

Room hizi kuna vitanda vimetandikwa vizuri na bedsheet nyeupi na kuna neti ya kujifunikia, kando kuna viti za kukukalia na meza ya kuekelea vitu.

Kwenye chumba hiki kuna kiti kimewekwa hapo cha plastiki, chini kuna sakafu ya nyekundu, kuna feni pia na kuna makabati.

Kando ya ufuoni mwa baharini kuna mti mrefu wa mnazi, kando kuna kichaka kikubwa kenye miti mirefu. Mbele kuna vibanda na kuna mchanga mweupe wa baharini.

Kwenye chumba hiki cha kuwahudumia watu, mwanaume mmoja ameketi, amevaa kofia nyeupe na viatu vyeusi. Kando yake kuna mama ameketi inaonekana wanazungumza pamoja. Kuna tarakilishi kando. Kwa ukuta kumeandikwa maneno maneno.

Ufuoni mwa baharini huu kuna vibanda vibanda kadhaa na miti ya minazi mirefu. Mbele kuna mtu amesimama na kuna maji yanayopiga mawimbi. Nyuma kuna kichaka kienye miti ya matawi ya manjano.

Kwenye bwawa hili la kuongelea kando kando kuna miti mikubwa mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani, na kuna minazi na mbele yake kuna vibanda, pahali pa kuketi pa kupumzikia, nyuma kiasi kuna maua na taa za kuwaka.

Kwenye bahari hii kubwa kuna mashua juu ya maji haya kuna kivukio cha feri. Mbele kuna maghorofa marefu marefu, kando kuna miti mikubwa mikubwa yenye rangi ya kijani.

Kanisa hili limepakwa rangi nyeupe na ya buluu. Kwa ukuta kumeandikwa maneno. Nje kuna mchanga wa rangi nyekundu na nyasi kidogo.

Juu ya sakafu hili likubwa kuna lingine la rangi nyekundu na kamba yake ya rangi nyekundu, hilo lengine lina rangi ya nyeupe nyeupe na maua meupe .

Kando na bwawa hili la maji kuna kunguru amesimama hapo. Mbele kuna viti vya kulalia, kuna miti ya minazi mirefu na jumba limepigwa rangi nyeupe.

Kibanda hiki kimepigwa rangi nyeupe, juu kina makuti, kando kuna ghorofa inayoendelea kujengwa, watu wameinama, kuna minazi mirefu na miti mikubwa yenye matawi ya kijani na maua madogo madogo.

Hiki kimeandikwa maandishi kinakuelekeza vyenye utaingia, kando kuna miti ya minazi mirefu na miti mingine kando kando. Mbele kuna ukuta unaoonekana kwa mbali.

Hapa ni ufuoni mwa baharini. Kuna boti nyeupe limewekelea mbao juu limefungwa na kambakamba na kando yake kuna mchanga mchanga mweupe na mauchafu.

Huu ni msikiti mkubwa na umepigwa rangi nyeupe, kando yake kuna maghorofa na nyumba. Mbele kuna maua yameenda yakipangwa vizuri.

Kando ya ufuoni huu mwa baharini kuna miti mirefu mirefu, kuna minazi, kuna vibanda na msikiti mkubwa mchangani huu wa baharini juu yake kuna mauchafu uchafu.

Kwenye barabara hii, kuna matatu na magari tofauti tofauti yanasonga. Watu wanatembea, kando kuna msikiti mkubwa, mrefu umepakwa rangi nyeupe, na magorofa makubwa makubwa. Kuna miti kando na minazi mirefu.

Kibanda hiki kimejengwa kwa miti na juu ya paa kumeekelewa makuti. Ndani kuna miti zimesimama.

Hawa wawili wamesimama wamevaa nguo nyekundu na kofia nyeupe. Mbele yao, kuna wanaume wawili wanasalimiana wamevaa suti nyeusi na mashati meupe. Nyuma yao kuna polisi amesimama amevaa kofia anawatazama.

Kwenye kiingilio hiki cha bahari kuna kibanda kenye makuti na hema, kuna minazi mirefu mirefu na miti ya matawi ya kijani na kuna nyasi na maua.

Ndani ya ufuoni huu mwa baharini kuna mchanga mweupe na uchafu juu yake. Mbele kuna miti za minazi mirefu mirefu na miti zengine mikubwa.

Kwenye hoteli hii kuna miti ya minazi mikubwa mikubwa, kuna bwawa la kuongelea. Kando kuna maghorofa marefu marefu, mbele kuna bahari kubwa na miti kando yake na watu wako hapo.

Nje ya msikiti huu kuna mataa, kwa ukuta kumebandikwa saa, maandishi yameandikwa, mbele kuna maua.

Tuktuk hizi zimebeba watu, wengine wamekalia, juu wengine wametoa vichwa kwa madirisha. Kando kuna majumba marefu meupe na miti mirefu mirefu, na miti ya stima imepita.

Ufuoni huu mwa baharini kuna mti mrefu wa mnazi, kando kuna shua, mbele kuna nyumba na miti miti mirefu na mchanga wa bahari mbele kiasi.

Kando ya ufuoni huu mwa baharini, wasichana hawa watatu wamebeba maji kwa kichwa yenye yako kwa mitungi. Mbele kuna miti mikubwa mikubwa yenye matawi ya rangi ya kijani.

Kwenye chumba hiki kuna kitabu kimefunguliwa kimeeekwa juu. Kwa ukuta, kumebandikwa makaratasi yameandikwa andikwa na mengine lina picha na kuna tuvitu zimeekwa hapo juu.

Juu ya bahari hii kubwa, kuna kivukio cha feri kimebeba watu ndani, wengine wameketi na wamesimama, kando kuna majumba marefu marefu na miti mirefu mikubwa na minazi.

Uwanja huu, watu wamesimama wengine wameshikilia bendera kwa mikono yao, wengine wako tayari kuabiri ndege hii iliyo simama. Mbele kuna vitu vya rangi nyekundu na nyeupe.

Kwenye ufuoni huu mwa baharini, kuna maji kidogo yamesambaa, mbele kuna vabanda, kuna miti ya minazi mirefu, mchanga huu ni mweupe na uko na uchafu juu yake kidogo kidogo.

Wanaume hawa wamesimama wengine wamevalia suti. Kando kuna jumba la ghorofa likubwa kuna miti mikubwa mikubwa mirefu. Kuna mschana mmoja ako mbele karibu na keki hii ilioko kwa meza na kuna mvinyo.

Gari hii, mtu mmoja ameketi. Mbele kuna vibanda vya maduka, mama mmoja amesimama. Amevaa buibui, juu kuna maji na viti kando na kuna miti yenye matawi ya rangi ya kijani.

Kwenye kiwanja hiki kikubwa cha Nyayo, wanaume kwa wanawake wamefurika wenye wako mbele ni mwanaume aliyevalia sweta ya rangi nyeusi wengine wamevaa kofia na akafunga kitambaa cha bendera ya Kenya.

Kwenye bahari hii kuna kivukio cha kubeba watu. Kando kuna mataa yanayo mulika na kuna ghorofa refu refu.

Magari haya ya tukutuku yameegeshwa kando, kuna watu wamesimama wengine wameketi. Kuna miti mikubwa mikubwa mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani na ukuta huu umechorwa maandishi.

Ndani ya msikiti huu, baba mwenye amevaa kanzu nyeupe amepiga magoti anaswali. Kando yake kuna sakafu nyeusi.

Wanaume kwa wanawake na watoto. Wengine wamevaa kanzu, buibui na kofia kwenye kichwa chao, wengine wamejitanda. Mbele kuna ghorofa na majumba na kuna kama vitambaa vimeenda vikifungwafungwa.

Ndani ya msikiti huu umepigwa rangi nyeupe kwenye ukuta. Kuna viti kandokando na kuna meza imewekwa kwa kona na mlango umewachwa wazi.

Kwenye kichaka hiki kuna ukuta uliobaki mdogo wa zamani, kando kuna miti mirefu yenye matawi ya kijani.

Kwenye bahari hii kubwa kuna mashua moja imebeba mtu ndani amesimama. Kando kuna maghorofa yamepakwa rangi nyeupe. Kuna miti mirefu yenye matawi ya kijani.

Katikati ya bahari hii kuna shua liko hapo juu ya maji. Kando mawimbi yanapiga makali, mbele kuna mchanga wa baharini na kuna uchafuchafu pia kando kando ya ufuoni huu.

Ndani ya gari hili, kuna karatasi zimebandikwa kwenye kioo, mbele kuna minazi mirefu. Kuna nyumba ya ghorofa, na ukuta umejengewa nje. Mbele kuna vibao na taa za nje.

Tuktuk hii ya rangi ya njano kuna mtu ameketi ndani anaiendesha. Nyuma yake kuna mbaba ambaye anayevuka barabara. Kandokando kuna magari, pia kuna manyumba ya ghorofa.

Ufuoni mwa baharini kuna vibanda vimejengwa kwa makuti. Kuna miti mirefu yeye matawi ya kijani, minazi, na mchanga mweupe.

Ukuta huu mweupe, mbele yake kuna maua ya manjano, miti mirefu ya majani na miti mirefu za minazi. Pia kuna tangi ya maji.

Ndani ya msikiti huu mwanaume mmoja amepiga magoti anataka kuswali. Nje kuna maua nyumba hili limepigwa rangi nyeupe.

Gari kubwa hili la trela, juu limebeba trekta, chini kuna mtu amesimama, anakagua tairi hilo, kando kuna mabogi, mabogi makubwa makubwa yako juu.

Mwanaume huyu mwenye amevalia kanzu, kwa mkono wake amshikilia ua. Ameketi kwenye sofa. Kandokando kuna maua na vibakuli vimepigwa rangi nyeupe. Kwa ukuta kuna maandishi yameandikwaandikwa. Nje kuna miti ya matawi ya rangi ya kijani.

Kwenye chumba hiki kumewekwa majokofu na hayajafungwa yameachwa wazi yote, mengine ni ya rangi nyeupe na kijivu.

Ndani ya chumba hiki, kwenye ukuta kumeandikwa maandishi ya waislamu. Kumepigwa rangi rangi...

Mkono huu umeshikilia ndege inayotazama juu. Kando kuna miti mirefu mirefu na manyasi ya rangi ya kijani.

Ufuoni huu wa baharini, mashua yameegeshwa kando, kuna mchanga mweupe, kuna mti mkubwa wenye matawi ya rangi ya kijani, kuna kiti kimeweka hapo ndani karibu na pango hili.

Kando ya ufuoni huu mwa baharini kuna boksi la mbao limewekwa hapa. Watu wamesimama katikati ya maji kuna shua, mbele kuna mti mrefu wenye matawi ya rangi ya kijani.

Kwenye hoteli hii kuna maua ya majani ya kijani, kuna minazi mirefu, kuna vibanda vyenye makuti na kuna nyasi nyasi za kijani.

Huyu amesimama. Kwa mkono wake ameshikilia Biblia, na kipaza sauti kiko mbele yake. Nyuma kuna bendera ya Kenya, kuna maua na jumba kubwa ya rangi nyeupe.